Picha hii inaonyesha vifaa rasmi vya kusoma, unaeza ukatumia simu ili kupata elimu, si lazima uonane na mwalimu ana kwa ana ndivyo ukaweze kupata elimu. Unaeza unatumia vifaa vya kusoma ili kupata elimu.

Mandhari hapa ni shuleni, kuna wanafunzi ambao wanacheza kandanda. Pia kochi wao yuko pale anawasaidia ili wawe na ujuzi wa hali ya juu kucheza mchezo huo.

Hapa ni kwenye bweni. Kuna vitanda ambavyo vimetandikwa kwa ustaarabu mno. Pia kuna meza za kusomea. Kuna vitabu pale ambavyo vinaonekana ni vya wanafunzi, ambavyo wanaweza durusu kabla ya kulala.

Hili ni bweni, lina vitanda vitatu ambavyo vimetandikwa kwa ustaraabu sana. Wanaolala mahali hapa ni wanafunzi.

Hili ni bweni, la wasichana. Wamelala kwenye vitanda, ambavyo vina rangi ya samawati, wana rununu mikononi, wanaonekana wamestahereka tu!

Hapa ni darasani, kuna mwanafunzi na mwalimu wake. Mwanafunzi anaonekana kuwa na ulemavu, lakini mwalimu anajaribu kuhakikisha kuwa yuko sawa na anafurahia masomo yake.

Hapa ni darasani, kunao wanafunzi walemavu na wasio walemavu, inaonekana anafurahia jinsi wanavyo, pata elimu, mwalimu anawahusisha wote ili wawe sawa katika masomo.

Hapa kuna mwanaume ambaye ana upungufu wa kusikia. Inaonekana pia anatumia kifaa kinachomsaidia ili aweze kusikia vizuri.

Mandhari hapa ni darasani, kuna mwanafunzi na mwalimu wake. Inaonekana kuwa mwanafunzi ana upungufu wa kiakili. Mwalimu anajaribu kumsaidia iwezekanavyo ili aweze kusoma kama wengine.

Unapotazama kwa umakini, utaona kuwa kuna watoto wanaosoma, lakini wana ulemavu wa kuona; yaani kumaanisha wao ni vipofu. Ila wanasoma, wanafanya mambo yale wengine wanayoweza kufanya.

Hapa ni darasani. Wanafunzi wameketi kwenye viti. Kila mmoja ana kalamu yenye wino tofauti. Kuna mmoja aliye na ulemavu: anaonekana kufurahia kazi ya wenzake.

Hapa kuna watu wawili ambao hawana uwezo wa kusikia. Wanatumia ishara ili kuzungumza. Wao wanaelewa lugha yao vizuri.